Msimu ya mkononi inaonesha rundo la vitabu . Vitabu cha juu kabisa kina jalanda la rangi nyekundu au pinki, na kiko na kichwa cha habari kinachosomeka Ayubu mwangani upande wa kushoto wa kitabu jina John Hebuwe.

Rafu za mbao zenye sehemu ndogo ndogo ambazo ndani yake kuna kompyuta ndogo au vifaa vingine vya kielectroniki. vifaa ivyo vimepangwa vizuri kwenye kila sehemu hii inaweza kuwa chumba cha kompyuta shuleni.

Eneo la nje lenye nyasi zilizokatwa vizuri na miti mingi kwa nyuma. Kuna mlingoti mrefu mweupe umesimama wima katikati ya picha ingawa bendera hainoekani wazi ikipeperuka juu yake.

Mwanauema akiendesha baiskeli mbio, yenye rangi ya njano angavu. Amevaa mavazi maalum ya kuendesha baiskeli, ikiwemo kofia ya chuma na miwani, na anaonekana kuwa mwenye mwendo.

Eneo la njee la nyumba ambalo linaonekana kuwa na kutu za matofale au mawe kuna mlango nyekundu inayoonekana wasi upande wa kushoto nguso nyeupe na machungwa zinaunga mkono miundo fulani .

Kundi la watu karibu na watu au eneo lenye maji. Watu kadhaa wamevaa mashati mekundu. Mbele kuna boti ndogo au mitumbwi iliyojazwa na vifaa. Nyuma kuna mtu ambaye amevalia shati nyeupe.

Mwanamke akifanya mazoezi yake, kuinua uzito kwenye udimbwi wa mazoezi. Amelala chini kwenye benchi la mazoezi. Amevaa shati jekundu na suruali nyeusi, na anaonekana akisikiliza au akijiandaa kushika chuma cha kuinua uzito.

Bodi ya matangazo labda ya shule au mazingira ya kujifunza kuna karatasi kadhaa zenye michoro ya maandishi zilizobandikwa juu yake pia inaonekana kuwa ya samaki na wanyama wengine ikipendekeza kuwa ni kazi za wanafunzi au vifaa vya kufundisha.

Mwanariadha mwanaume amevaa vesti ya rangi chungwa yenye maandishi. Juu yake anaonekana kuwa kwenye uwanja wa riadha. Jina la mwanariadha Washle Kimele Zang. Tarehe ya kuzaliwa Machi.

Mwanariadha wa Kenya, akonayo furaha kwa sababu amechukua kikombe au ameshinda hawa wanariadha wengine. Mwenye anafuata huyu mwanariadha wa Kenya ni Bii.

Wachezaji watatu wa kandanda wakiwa uwanjani. Inaonekana ni wachezaji wa mpira wa miguu wa watu wenye ulemavu wa viungo. Wale, wawili kati yao wametumia magongo. Mchezaji wa kwanza kushoto amevaa jezi nyeusi.

Katika hili kuna kitu ambayo inaitwa rula ambaye inafanya kitu iende katika laini, katika hili kuna picha ambayo imechorwa ya nyeusi na hiki kinaonyesha nambari au maswali.

Huyu mtu anaonyesha kuwa ako na furaha. Anacheza kwenye maji. Ako na bodaboda ya meli, ambayo inaendeshwa mjini chini ya maji. Na hili ni bodaboda ambayo inakimbiza sana.

Ubao au ukuta wenye maandishi mengi yaliyoandikwa au kubandikwa lakini ni vigumu kuyasoma kutokana na ubora wa picha, inaonekana kama jumba ya darasa au ofisi.

Mwanariadha mlemavu akiwa kwenye kiti maalum cha magurudumu kinachotumiwa kwa riadha akiwa kwenye uwanja wa riadha yenye rangi ya kahawia na mistari nyeupe. Mwanariadha huyo anaonekana amevalia mavazi nyeusi na kofu.

Mirundo ya karatasi zilizo kunjwa au makopo ya karatasi zenye rangi mbalimbali, ikiwemo njano mingi, buluu na zamabarau zimevaliwa wima ndani chombo au kabati ,zikionyesha kuwa ni vifaa vya ofisi shule au sanaa.

Hapa kuna vitabu ambazo zimewekwa kwenye juu ya meza ama kwa "locker" na kuna vitamba ambazo zimewekwa kwenye madirisha, na chini imepakwa na rangi nyeupe.

Jumba inachoonekana kuwa cha darasa au ukumbi wa mkutano. Sakafu ni ya mbao au vigae vyenye rangi ya kahawia. Kuna meza ndefu kadhaa zilizopangwa kwa zamu na chini ya meza hizo kuna viti vingi vya plastiki.

Mwanariadha ambao ni walemavu. Hawa wanariadha wamevalia ma jersey na kando yao kuna mtu ambaye ameshika kitu kwenye mikononi yake.

Ni mlango mwekundu, unaonekana kuwa wa chuma au pate, kutokana na mistari iliyowima. Mlango umefungwa na kibanzi cha rangi nyeupe katikati. Juu ya mlango kuna kibao kidogo cheupe chenye maandishi.

Kuna nyasi na kuna nyumba ya ghorofa ambayo imejengwa katika hili na kuna nyasi ambazo ziko chini ya hizi nyumba. Katika hili nyumba kuna madirisha na ma,,,,

Mtu amelala chini kwenye shimo la mchanga. Labda baada ya kuruka mbali. Nyuma yake kuna uwanja unaonekana kuwa wa riadha na viti vya watasemaji.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamekaa kwenye viti vya kurudumu wengine wamesimama katika kile kinachoonekana kuwa chaam ama eneo la mazoezi.

Katika hapa kwenye ghorofa, hapa ni ghorofa ambalo linastua watu wengi na hiki ghorofa kuna madirisha na kuna maua ambao ziko chini ya ghorofa hili.

Meza yenye kompyuta mbili za mkononi, vitabu kadhaa na labda vifaa vingine vya ofisi au masomo. Inaonekana kama nafasi ya kazi au kusoma. Mwanga hafifu inaonekana kuingia kutoka upande wa kulia.

Mwanamke ambaye anonekana kuwa jaji mkuu , Martha Koome akiongea kwenye mkutano wa waandishi wa habari au hafla rasmi, amevaa miwani na nguo ya rangi ya buluu na nyeupe yenye michoro.

Kunaonyesha kuna mtoto au watoto ambalo wanacheza katika hiki kiwanja. Na hiki kiwanja vimepandwa ama nyasi zimemea kwa wingi.

Bango au jabisho linalouza maji, likiwa na kichwa kikubwa kinachosomeka, na ujumbe huu unaonyesha kuwa kuna watu ambao wamechorwa kwenye picha.

Maandishi ya kiswahili ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya programu au tovuti. Sehemu inayoonekana inazungumza jinsi ya kurekodi sauti, na kutoa maelezo ya picha.

Rafu zenye vijisehemu vidogo. Kila kijisehemu kinaonekana kuwa na vitu vilivyowekwa ndani yake kama vile vitabu au mafaili ya rangi tofauti. Buluu, manjano na kijani.

Uwanja wa michezo wa watoto, ingawa unaonekana kuhitaji matengenezo. Kuna bani ya kuteleza, inaonekana kama sehemu ya kifaa kikubwa cha michezo. Vifaa vingine vya kucheza, huenda kuna sehemu za kupanda au benchi.

Mkungu mkubwa na unaonekana kama mionzi ya mwanga au taswira zilizo changanyika, ni ngumu sana kutambua vitu au watu wowote na ndani yake kutokana na ukungu wa mwendo, inaonekana kama picha iliyopigwa huku kifaa kikiwa kinasogea haraka ambaye anaonekana kuwa Martha Koome.

Rafu au kabati lenye mafaili na vitu vingine vya ofisi vilivyopangwa kuna mafaili ya rangi mbali mbali yakiwemo bluu, kijani na nyeusi yaliyo pangwa vizuri. Sehemu ya chini ya rafu na kabati inaonekana kua nyeupe.

Mfumo ya kompyuta. Kompyuta hili liliwekwa kwenye meza na kuna remote ambayo yanafinywa baada ya kuekwa risasi.

Rundo la viatu vinavyonekana kuwa ni vitabu vya shule au madaftari ya mazoezi. Jalada lake lina rangi ya buluu, iliyokosa na nyeupe, na kuna rangi ya njano kidogo.

Chumba vyenye meza ndefu labda darasa na komputa au mahabara kuna komputa nne zilizopangwa kwenye meza zikiwa na skrini nyeusi na baadi ya keybodii, ukuta unaonekana kua na rangi ya kijani kibichi.

Wanariadha wakiendelea na mazoezi au mashindano ya riadha, wanariadha angalau kuna watu wanne wakiwa wamekimbia na wamevaa mavazi ya michezo.

Kompyuta imewekwa kwenye meza ndefu ikionyesha mwangalio wa kituo cha kazi au sehemu ya kujifunzia. Ukuta wa chumba una rangi ya kijani kibichi. Kuna dirisha linaloonekana upande wa kushoto na pazia ya rangi ya kahawia.

Bango la kuashiria muaelekeo zilizo bandikwa kwenye mti au nguzo. Mbao hilo lina rangi nyeusi na lina mshale mkubwa wa kijani unoelekea kushoto. Juu ya mishale kuna maandishi hafifu ambayo ni ngumu kusoma.

Mwana michezo mwenye umlemavu akicheza soka. Amevaa jezi ya timu ya taifa ya Kenya yenye rangi nyeupe, nyekundu na kijani kibichi hiyo inamaandishi. Mbele ya mchezaji huyo anatumia mikongojo miwili. Anaendesha mpira amabao umekuwa mbele yake.

mpango wa mbao uliofanywa kwa mbao wenye rangi ya kahawia. Inaonekana kuwa na muundo wa peneli zilizonyooka. Kushoto chini ya mlango kuna kishikio cha mlango cha rangi nyeusi kinachoashiria kuwa ni mlango unaofanya kazi.

Jengo lina baa kubwa la mshiba lenye vigae vya rangi ya kahawia. Pia kuna mfumo wa mfereji ya maji. Inayoonekana bembani mwa baa. Juu ya baa ghu kuna sehemu ndogo iliyoinuka ya jengo.

Wanariadha wawili wa Kenya, mwanaume na mwanamke wakiwa wameshika bendera ya Kenya. Wanariadha hao wa Kenya, wote wawili wamevaa sare za michezo zinazoonyesha wanawakilisha Kenya.

Hili ni sehemu ya ndani ya jengo, labda ukuta au mlango, ukuta unaonyesha upande wa kushoto kuwa ukuta au uso uliotengenezwa kwa kuni au bendera za mbao, kwenye muundo wa mustari rangi yake ni kahawia nyepesi.